Kituo cha umeme cha joto ardhi. Kituo hiki kikubwa cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi. Ambapo kuna majengo ya viwanda, miundombinu ya mabomba na moshi ukitoka; kuashiria shughuli za uzalishaji wa nishati safi.

Alama ya hakuna maegesho alama hii iko juu ya chuma lenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, pembezoni mwa alama hiyo kuna mti mrefu lakini kuna maua yaliyopandwa kwa mstari ulionyooka, karibu na maua hayo kuna ukuta mweupe ukiashiria kwamba ni karibu na mkazi ya watu.

Mandhari ya jiji yenye barabara zenye shughuli nyingi katikati mwa jiji, ikiwa na magari na watu wanaovuka barabara pamoja na majengo marefu na miti kando ya barabara.

Sehemu ya taka katikati ya jiji, sehemu hii imejaa mapipa mengi kwa ajili ya kuhifadhi taka. Pipa hizi zimeegeshwa pembezoni mwa barabara zikiegemea upande wa ukutani.